Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo wanyama wa kufugwa D, vidonge vya minyoo; na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa mifugo.

Vifungashio ama chupa ndogo zenye rangi na aina tofauti zilizochapishwa maneno elekezi kwa ajili ya mtumiaji. Vikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio kilichochapishwa maneno yasomekayo "Kimiminika kwa ajili ya sindano kwa matibabu ya nje na ndani", ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa wanyama.

Watu waliopo katika eneo mfano wa duka lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, zikiwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe. Ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kuuza na kununua pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "kwa matibabu ya wanyama pekee" na kuchora picha mfano wa mnyama aina ya ng'ombe, kiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Chombo kidogo pamoja na kifungashio chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, kilichochapishwa maneno yasomekayo “Flomitacid” na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilvyohifadhi pembejeo za kilimo, ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio au chombo kidogo chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo “kwa matibabu ya wanyama pekee” na kuchorwa picha mfano wa kuku ikiashiria kua ni kifungashio kilichohifadhia pembejeo za kilimo au dawa zinazotumika kwa mifugo.

Vifungashio pamoja na chupa vyenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano, vilivyochorwa picha mfano wa wanyama kama ng’ombe. Ikiashiria kuwa ni vifungashio na chupa, vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeusi, aliyepo katika eneo mfano wa banda, aliyeshika mfano wa udongo ama mbolea, ikiashiria kuwa ni mtu anayetumika kwa ajili ya maandalizi ya pembejeo za kilimo, ama dawa zitumikanazo kwa ajili ya mifugo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa wakiwa na vyombo ama chupa zilizohifadhi vimiminika. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo za kilimo na dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio pamoja na kopo lenye rangi mchanganyiko ya zambarau pamoja na nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo "ASHIDOXX N" na kuchorwa picha mfano wa kuku. Ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo kwa matumizi ya wanyama ya nje pekee, na kuchorwa picha mfano wa mbwa, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio pamoja na chupa ndogo yenye rangi chenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na kijani iliyochorwa picha yambwa na paka kimechapishwa maneno yasomekayo kwa matumizi ya wanyama pekee ikiashiria kuwa ni kifungashio kilicho hifadhi dawa inayotumika kwajili ya mifugo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio vyenye rangi mchanganyiko nyekundu nyeupe pamoja na bluu, viliochapishwa maneno yasomekayo "bioline' na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka, vikiashiria kuwa nikifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Mtu aliyepo eneo la ndani mfano wa duka lenye rafu zilizohifadhi bidhaa katika vifungashio vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe, vilivyochapishwa maneno yasomekayo "Baraka mbolea" ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo, ama dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vifungashio pamoja na bidhaa za aina tofautitofauti ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo "araminyoo, salama kwa wanyama wajawazito" na kuchora picha mfano wa wanyama kama farasi, ng'ombe, pamoja na mbuzi, ikiashiria kuwa nikifungashio kilichohifadhi dawa za wanyama.

Kifungashio pamoja na chupa ndogo yenye rangi nyeupe, vilivyochapishwa maneno yasomekayo “Tayari kwa matumizi” na kuchorwa picha za wanyama mfano wa: ng’ombe, mbuzi, kondoo pamoja na ngamia, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Jopo la watu waliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo la mti unaotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na uote wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, ikiashiria ria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililo na mazao ya biashara aina ya viazi, katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti ya mazao. Likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa mfano wa shamba au bustani; lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; lililopandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya mahindi katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miti hiyo ya mahindi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu; vilivyopo katika eneo lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba walio na vifungashio vilivyohifadhiwa na mazao ya biashara aina ya karoti, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara mfano wa nyanya, waliovalia vifaaa kinga aina ya glavu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya njano, aliyepo katika eneo la mti; unaotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizoota na kukomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye kifungashio kulicho hifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokwiva na kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi, katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko, wa mazao hayo ya biashara ikiashiria kuwa ni eneo litumikanalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya mavuno hayo ama eneo linalotumika kwa ajili ya maandalizi ya mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyeshika mti wa mgomba unaotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyopo katika eneo lililozungukwa na vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya maandalizi ya mazao ya biashara.

Eneo la nje lililo mfano wa kitalu ama shamba lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyozalisha matunda mfano wa nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyopo eneo mfano wa shamba ama bustani aliyezungukwa na mazao ya biashara aina ya karoti katika eneo lililozungukwa na uto wa asili ukijumuisha vichaka pamoja na viti, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililotambalale lililozungukwa na safi za milima pamoja na mabonde lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa maua yenye rangi nyeupe. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, pamoja na mabomba madogo yaliopitishwa katika mche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhi matunda ama mazao ya biashara aina ya nyanya, yaliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani yenye miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba lenye miti inayozalisha mazao ya matunda ya biashara aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa mfano wa shamba ama bustani lenye miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyo na mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Iliyotoa matunda au mazao yaliyo mfano wa nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, katika eneo lililo mfano wa shamba lililozungukwa na miti pamoja na vichaka, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye mazao ya biashara aina ya viazi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji, wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vya umbo mraba, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko ama eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi tofauti lililohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyepo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, katika eneo lililozungukwa na shamba ama bustani iliyopandwa miche hiyo ya mahindi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya papai, iliyopo katika eneo lililopandwa kwa safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo ka shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili ama miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na masanduku yenye rangi nyeusi yaliyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao ya biashara ya mahindi, yanayopangwa katika vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare; lenye mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba; linalotumika kwa ajili ya kilimo cha uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliopo katika eneo lililokusanyika mazao ya biashara aina ya ndizi wakiwa wanapakia katika usafiri, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya zilizokuiva na kuchanganyika kwa rangi nyekundu pamoja na kijani, kiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililomfano wa shamba ama bustani lililopandwa mazao ya biashara aina ya vitunguu; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katikati ya eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miti ya mazao ya biashara aina ya mapapai ,ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo kwa mazao ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu katika eneo ama kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba waliozungukwa na vifungashio vilivyo hifadhiwa mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu aliyeko katika eneo mfano wa bustani ama shamba, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara ya matunda aina ya papai, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililomfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche katika safu zilizonyooka, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeupe, aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu, chenye miti ya mahindi ilyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara ya matunda aina ya papai. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara, ama eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya upandaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba au bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyozalisha matunda ama mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalum mfano wa shamba au kitaru chenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba palipopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliovalia mavazi maalumu, ya rangi mchanganiko; nyekundu pamoja na kijani, waliopo katika eneo mfano wa bustani ama shamba, wakiwa na vyombo vya umbo mraba vilivyohifadhiwa mazao mfano wa matunda, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao kama mahindi na matikiti maji.

Wakulima waliopo katika eneo la shamba au bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Eneo la nje mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche kwenye vifungashio vyenye rangi nyeupe, iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi inayotoa matunda na yaliyokwiva kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, waliopo katika eneo la ndani; lililozungukwa na mashine pamoja na vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo iliyohifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho fungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo katika eneo kubwa mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililozungukwa na mashine pamoja na vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi ya kahawia, iliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na bustani mfano wa vitaru, viliyopandwa miche iliyoota na kuchipuwa kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitaru ama bustani zilizopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine yenye rangi nyekundu, mchanganyiko pamoja na nyeupe katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba uliozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi ikiashiria kua ni mashine inayotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kiashiria rutuba ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine, zinazotumika kwa ajili ya kuhudumia vitalu vyenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zilizohifadhiwa katika eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyepo katika chombo cha moto aina ya trekta katika eneo, kubwa la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani. Zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashira ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu yenye magurudumu madogo mawili yaliopo katika eneo mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwajili ya shughuli ya kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine na vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine zilizotengenezwa kwa stadi, kukiwa na mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine zilizopandwa miche, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, Ikiashiria kwenye eneo lililohifadhi vitalu vyenye kukuza mimea vya sheria kwenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Watu waliovalia mavazi maalum yenye rangi nyeupe pamoja na vifaa kinga kama vile kinga, barakoa katika eneo lililo zungukwa na mashine pamoja na vitalu vilivyo pandwa miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye magurudumu manne, iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyotengenezwa kwa ustadi iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye mashine ndogo ya rangi nyekundu; yenye magurudumu manne, iliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine zilizopo katika eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Likiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mashine zinatumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililozungukwa na mashine pamoja na mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi nyeupe, iliyochorwa nembo na kuchapishwa maneno yasomekayo " agristik " ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani, inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, ina magurudumu mawili makubwa, iliyopo katika eneo lenye udongo mweusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mashine ya rangi nyekundu na magurudumu madogo, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo kwa kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu.

Mashine yenye rangi mchanganyiko; manjano pamoja na nyekundu, yenye magurudumu madogo iliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba; lililoota nyasi fupi zenye kutoa maua, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine iliyopo katika eneo la shamba, iliyomo na rangi ya manjano pamoja na magurudumu madogo yenye rangi nyeusi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo na mashine inayotumika kwa ajili ya usaidizi wa kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine maalumu zilizotumika kwa ajili ya upandaji wa miche katika eneo lenye mkusanyiko wa bustani au vitalu, vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani yenye chombo maalumu, kilichotengenezwa kwa ustadi, kinachohifadhia samaki. Likiashiria ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki ama uhifadhi wa mifugo hiyo.

Eneo la bwawa ama kisima lililopo katika eneo la nje lililowazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo maalum lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, pamoja na chanzo kikubwa cha maji, mfano wa bwawa ama kisima ni kiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mfano wa nafaka ama mbegu kama mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuhifadhi bidhaa za vyakula.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka ikijumuisha mahindi, maharage pamoja na mtama; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za chakula.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mbegu ama nafaka ikijumuisha mahindi, maharage, mtama pamoja na karanga ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za chakula.

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yenye matobo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeupe yalipangwa kwa mtiririko maalumu, imepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo kubwa la wazi lenye mjumuiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu, zilizonyooka yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalum lenye mabomba lenye rangi nyeupe lenye mashimo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa kilimo cha Haidroponi kwa sanyansi ya bila kutumia udongo.

Eneo kubwa mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa mabomba ya rangi nyeupe, iliyopandwa miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mistari iliyo nyooka, kwenye mashimo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikihashiria kuwa ni eneo linalotumika kwenye kilimo cha hydroponi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, yenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mabomba, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba ya umbo mraba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo ya hydroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mtindo maalumu, yenye miche iliyopandwa na kuota kwa kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo mfano wa shamba kitalu ama bustani, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye vyombo vya umbo mraba vyenye kimiminika pamoja na mabomba ya rangi nyeupe, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yenye mashimo madogo yaliyopandwa miche yaliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Mmea mdogo ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, uliopandwa katika chombo kidogo chenye umbo, la duara eneo enye chombo cha umbo mraba ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili, ya kilimo cha hydroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na kijani, kilichohifadhi kimiminika na mizizi ya miti iliyochomoza katika chombo hicho, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa kwa ustadi yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lilotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyo yote na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria hiyo kutumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yalilyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Mtu aliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche ya mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokwiva na kukomaa kwa rangi mchanganyiko nyekundu na pamoja na kijani ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili ama miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka, na mashine iliyopo katika eneo hilo mfano wa trekta, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, yenye rangi ya manjano; iliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare; lenye nyasi fupi pamoja na mzunguko wa miti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na safu za milima ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linaloakisi mfano wa shamba ama bustani. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivopangwa katika safu zilizonyooka; ikiwa zimepandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mazao ya biashara aina ya nyanya yaliyopo katika eneo maalum mfano wa mashine, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama kiwanda. Kwa ajili ya usindikaji au maandalizi ya mazao hayo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengemezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba au bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua miche ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga aina ya glavu, waliobeba mazao ya biashara aina ya pilipili hoho. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili uchakataji kama eneo la kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa miche, iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, waliozungukwa na mazao ya biashara aina ya nyanya ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu, vilivyo na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi; lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe katika eneo lililowekwa vizuizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye vifungashio vilivyohifadhi mimea ya uyoga, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo ikiakisi kuwa ni kilimo cha viwanda.

Eneo maalum lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara mfano wamatunda kama maembe ama maparachichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalum, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitaru ama bustani zilizopandwa, miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya yaliyopo katika vyombo maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lilotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, vilivypangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na safu za milima na mabonde. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano mashamba ama kitalu kilichotengenezwa maalumu kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa limepandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na bomba lenye kutoa maji kama mfumo wa umwagiliaji. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili shughuli za kilimo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya kahawia. Aliyeshika bomba lenye kutoa maji katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Eneo la shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na bomba lenye kutoa maji mfano wa kunyunyiza ikiashiria kuwa ni eneo la shamba, linalotumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi pamoja na kofia, aliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililokuwa mfano wa shamba ama kitalu, pamoja na bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji likaashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, likiwa na mabomba yaliyopitishwa katika eneo mfano wa kitalu, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili ama miche liliyopandwa ya kijani kibichi, pamoja na bomba lenye rangi nyeupe mbele lililochimbiwa katika eneo hilo; ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika shamba hilo.

Eneo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lililopitishwa katikati ya eneo hilo la kitalu, kiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika kwa ajili ya kumwagilia miche hiyo.

Eneo kubwa mfano wa shamba ama bustani zenye mkusanyiko wa miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mifereji ipitayo katikati ya mechi hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pamoja na mifereji midogo yenyekupitisha maji, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji wa maji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo lenye udongo wa rangi nyeusi lenye kuashiria rutuba, lililoota miche iloyochepua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopotishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lililo na mabomba ya rangi nyeusi, yenye kutoa maji mfano wa kunyunyuza ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la wazi lililomfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo meusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kukiwa na miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka na mabomba yaliyopitishwa katika ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lililo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiwa na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, liliopandwa miti katika safu zilizonyooka iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lililopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye rutuba, lililo na miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya mechi hiyo kiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Kipande cha ardhi chenye udongo wenye rangi nyeusi; wenye kuashiria rutuba; chenye miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa kitalu ama bustani zikiwa zimepandwa mbegu zikiwa zimestawi pembeni kuna bomba la maji ikiashiria kuwa ni mfumo wa kilimo cha kijihadi

Eneo la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, pamoja na kipande cha aridhi chenye uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka, likiashiria kuwa eneo linalo aksi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya nyati, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililo wazi lililo zungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo linalohakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo na safu za milima pamoja na mabonde pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa kilichopo katikati ya eneo hilo. Ikiashiria kuwa eneo linaloakisi mandhari ya msitu.

Eneo la hifadhi ya barabara lililopo katika eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili, uliozunguka katika milima hiyo ikijumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiri kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambalare lililozungukwa na hifadhi kubwa ya misitu mfano wa wote wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti nikiashiria kuwa ni eneo linalowakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na hifadhi ya milima pamoja na mabonde iliyo na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo linaloaksi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto, pamoja na kipande cha ardhi kilichozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, miti pamoja na vichaka. Ikiashiria ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililowazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha miti mikubwa pamoja na vichaka ikiashiria kua ni eneo linalo akisi madhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti pamoja na safu za milima na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Wanyama wa mwituni aina ya punda milia, waliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanjo kikubwa cha maji mfano wa bwawa, lililozungukwa na hifadhi ya milima pamoja na mabonde iliyojumuishwa na uoto wa asili kama nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima, pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo kubwa la hifadhi la misitu, ama eneo linaloonyesha mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lenye safu za milima pamoja na mabonde, limezungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linaloakisi mandhari ya misitu.

Barabara iliyopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu, lililozungukwa na hifadhi ya milima pamoja na mabonde, likiwa na chanzo kikubwa cha maji, mfano wa mto ama bwawa la uoto wa asili, uliozunguka katika eneo hilo, ukijumuisha: nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa msitu ama pori, lililo na hifadhi ya milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili wanaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Watu waliopo katikati ya mwamba, uliopo katika eneo mfano wa msitu ulio na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku Pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya kuku hao, wiki ya sheria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi ikiakisi mandhari ya ufugaji.

Mtu amesimama katika eneo la nje lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya bata, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho vikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa mifugo hiyo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi, aliopo katika eneo lililozungukwa na mifugo aina ya bata pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho na kisima kinachotumika kwa ajili ya kunywa maji ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa mifugo hiyo.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa kitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalum chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo ''mbegu za kifalme'' ikichorwa picha mfano wa matunda aina ya papai ikiashiria kua ni kifungashio kilichoifadhi mbegu zinazotumika kwaajili ya kilimo.

Eneo cha kipande cha ardhi chenye udongo wa rangi nyeusi ulioashiria rutuba uliopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe vilivyochapishwa maneno na kuchorwa picha ya bidhaa za aina tofauti mfano bamia, vitungu karoti pamoja na matango, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EAMbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao kama mboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio maalumu vimekuchapishwa maneno yasomekayo mbegu za kimabara mbegu za kifalme na kuchorwa picha mfano wa mazao kama vitunguu, nyanya, pamoja na mboga mboga ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vya duara vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo la mkusanyiko wa vyombo mraba vyenye rangi nyeusi vilivyojazwa udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pamoja na miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani, pamoja na manjano, kilicho chapishwa maneno yasomekayo “EA” mbegu na kuchorwa picha mfano wa mche ama mmea, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu zinazo tumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye vyombo vya umbo mraba, vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu, ama eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vya duara, vilivohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa mneno yasomekayo ( IM mbegu) na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya kabichi, ikiashiria kwamba ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani, manjano pamoja na dhahabu kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme, maharage ya kifaransa na kuchorwa picha mfano wa maharage mabichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kulichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilomo cha maharage.

Eneo maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo maalumu lenye vyombo vyenye umbo mraba vilivyo jazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vikiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani, dhahabu pamoja na nyeupe kilichochorwa picha mfano wa mazao ya biashara aina ya nyanya pamoja na maneno yasomekayo mbegu za kifalme. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye rafu zilizo hifadhi vifungashio vyenye rangi mchanganyiko nyeupe, pamoja na kahawia, vilivyo chapishwa maneno yasomekayo “ vuna mbegu” na kuchorwa picha mfano wa mazao kama kabichi pamoja na bamia; ikiashiria kua ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu zinazo tumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni enwo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko; nyeupe pamoja na nyekundu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Simlaw mbegu kabichi" na kuchorwa picha mfano wa zao la biashara aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlaw mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazazo aina ya mbogamboga ikiashiria kubwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zenye kutumia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo au kipande cha ardhi chenye udongo mweusi; wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare mfano wa shamba ama bustani ilipandwa miche katika safu zilizonyooka, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA Mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya vitunguu ikiashiria kuwa ni kifungashio kikichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo lenye vifungashio vyenye rangi ya kahawia, vilivyo hifadhi mfano wa mbegu ama nafaka zilizo chapishwa na kutofautishwa kwa majina mbalimbali, ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu zenye kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalum lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyo pandwa miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye rangi mchanganyiko; nyeupe, dhahabu pamoja na kijani. Kilichochapishwa maneno yasomekayo "Mbegu za kifalme", na kuchorwa picha, mfano wa mazao, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wanyama wa mwituni aina ya tembo waliopo katika eneo lililozungukwa na watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, na eneo mfano wa shamba ama pori lililozungukwa kwa uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo lenye mazingira yaliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya tembo aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti pamoja na nyasi fupi kuashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya wanyama pori.